Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Ina maandishi ya Kenya na shilingi elfu moja. Ina picha ya jengo refu na sanamu ya mwanamme. Kuna sehemu iliyoandikwa benki kuu ya Kenya kwenye upande wa juu wa noti. Kuna kidole cha mtu aliyeishikilia noti hiyo. Pia kuna sehemu inayoonyesha idadi ya sufuri katika noti hiyo.